Boksi lenye picha ya mbwa, limehifadhi dawa ya minyoo. Likiwa limeandaliwa kwa uangalifu, ili kumuwezesha mfugaji kumpatia mbwa wake tiba sahihi ya kuzuia na kutibu minyoo kwa ajili ya afya bora ya mnyama.

Pakiti yenye picha ya kifaranga cha kuku, inaonyesha bidhaa maalumu kwa ajili ya ukuwaji na kinga ya vifaranga, ikiwa imehifadhiwa kwa usafi dukani.

Chupa ya dawa yenye picha ya mbwa, imehifadhiwa kwa usafi ikionesha matumizi yake kwajili ya tiba au kinga ya mbwa aliyepiga magoti.

Watu wanashusha viroba kutoka kwenye gari kwa makini. Viroba hivyo vikiwa na pembejeo muhuimu kwa kilimo na ufugaji. Hatua ya kukuza uzalishaji kwa wakulima na wafugaji.

Chupa yenye picha ya ng'ombe ikionyesha kuwa ni dawa kwa virutubisho maalumu kwa mifugo, bidhaa hiyo ikiwa ni sehemu ya huduma muhimu kwa afya na uzalishaji wa wanyama.

Duka dogo limejaa dawa na pembejeo za kilimo zilizopangwa kwa utaratibu. Huku muhudumu akiwa ndani tayari kuhudumia wakulima, na wafugaji wanaohitaji msaada wa kuboresha uzalishaji wao.

Viroba vya mbolea vimepangwa kwenye sakafu nje ya duka la pembejeo za kilimo. Kila kiroba kina alama na maelezo kuhusu aina ya mbolea, matumizi yake na uzito.

Mifuko ya mbolea imepangwa vizuri dukani, ikiwa tayari kwa matumizi ya wakulima, mbolea hii husaidia kuongeza rutuba na tija katika uzalishaji wa mazao.

Dawa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa tayari kwa matumizi ya mifugo. Mhudumu yupo tayari, kutoa maelezo na huduma kwa wateja.

Wakulima wanapakia ndizi zilizovuna kwa uangalifu kwenye gari wakiziweka kwa mpangilio ili zisiharibike, hali inayoonyesha hatua ya maandalizi ya kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima yupo shambani, akikagua kwa umakini mazao ya mahindi yaliyokomaa, akihakikisha ubora na kiwango cha mavuno, hali inayoonyesha hatua ya mwisho ya uzalishaji katika kilimo cha biashara.

Wakulima wako shambani wakikukusanya na kuosha viazi vilivyovunwa, wakiviandaa kwa ajili ya soko hali inayoonyesha hatua ya mwisho ya mavuno, katika kilimo cha biashara chenye tija.

Mkulima yupo shambani akivuna nyanya zilizoiva, akizichuma kwa uangalifu hali inayoonyesha uzalishaji wa zao la biashara lenye thamani sokoni.

Wakulima wako shambani wakivuna viazi kwa mikono yao, wakiyakusanya kwa uangalifu hali inaonyesha hatua ya mavuno katika kilimo cha biashara, chenye matarajio ya kuuza mazao sokoni.

Shamba la mipapai limejaa miti yenye matunda yaliyokomaa. Mkulima akiwa shambani akichuma papai kwa uangalifu, hatua muhimu ya kuvuna zao la biashara linalotoa kipato na lishe kwa jamii.

Mkulima yupo shambani akikagua mazao yake yaliyopevuka, akihakikisha hali ya mimea ni nzuri kabla ya kuvuna. Ishara ya kujituma na matarajio ya mavuno yenye tija.

Wakulima wanachagua nyanya kwa uangalifu, wakizipanga kwenye vifaa maalumu vya kupakia, wakihakikisha ubora kabla ya kusafirisha sokoni; hatua muhimu katika mnyororo wa biashara ya mazao.

Mkulima yupo shambani ameshika mazao yaliyovunwa kwa mikono yake, akionyesha bidii na matumaini tayari kupelekwa sehemu ya kukaushwa au kuuzwa kwaajili ya kujipatia kipato.

Mbogamboga zimenawiri shambani zikipangwa kwa mstari mzuri na kijani kibichi ikipendeza. Ishara ya kilimo chenye tija kinacholenga soko la lishe bora kwa jamii.

Nyanya zenye matunda mabichi zimechanua vizuri shambani, zikionyesha afya njema ya mmea kutokana na huduma bora za kilimo tayari kwa kuvunwa katika siku zijazo.

Mipapai shambani imebeba matunda yaliyokomaa, na mengine machanga ikionyesha uzalishaji wa hatua tofauti, ni zao lenye thamani linalochangia kipato cha wakulima.

Nyanya zilizovunwa zimepangwa kwenye vifaa maalumu za kubebea zikiwa safi na zenye mvuto tayari kwa kusafirishwa, hali inayoonyesha mafanikio katika uzalishaji wa zao hilo kwa biashara.

Wakulima wapo shambani wakipakia vitunguu vilivyovunwa kwenye viroba maalumu kwa ajili ya kusafirishwa sokoni, wakifanya kazi kwa ushirikiano ili kuhakikisha mazao yao yanahifadhiwa vizuri tayari kwa mauzo.

Zao la mapapai limechanua shambani, miti ikiwa na matunda yaliyokomaa mkulima akiwa karibu akiangalia kwa furaha mafanikio ya kilimo chake, akijiandaa kwa mavuno ya kuuz sokoni.

Wakulima wanavuna mahindi yaliyokomaa shambani, wakiyakusanya kwa uangalifu kama sehemu ya uzalishaji wa mazao ya biashara yanayouzwa kwa faida sokoni.

Mmea wa kahawa unaonekana ukistawi vizuri shambani, ukiwa na matunda mabichi na yaliyokomaa yanayoashiria ukomavu na maandalizi ya mavuno bora.

Mkulima yupo shambani akiweka mahindi yaliyovunwa kwenye viroba maalumu kwa ajli ya kusafirishwa, zoezi hili linaonyesha hatua ya mwisho ya uvunaji wa zao la biashara linaloingiza kipato.

Wakulima wapo shambani wakivuna mahindi yaliyokomaa wakiyakusanya kwa mpangilio katika mafungu, wakionyesha juhudi na umoja katika kupata mavuno kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wapo shambani wakivuna vitunguu vilivyokomaa kwa kutumia mikono. Wengine wamevikusanya kwenye mifuko maalumu, tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Mazingira ya shamba yanaonyesha uzalishaji mkubwa wa mazao ya biashara.

Wakulima shambani wanakusanya mazao ya karoti yaliyokomaa, wakiyachambua kwa uangalifu tayari kwa kuuzwa sokoni kama zao la biashara lenye thamani kubwa kiuchumi.

Mimea ya nyanya imesheheni matunda yaliyoiva na mengine mabichi yakionyesha hatua tofauti za ukuaji, ishara ya kilimo chenye mafanikio, matarajio ya mavuno ya kuuza sokoni.

Wakulima wawili wamebeba maembe mkononi wakiwa shambani, wakiwa na furaha ya kuvuna matunda yaliyokomaa, ishara ya juhudi ya zao katika kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima wamepaki viazi kwenye vifaa maalumu vya kubebea wakiwa shambani baada ya kuvuna kwa uangalifu, wakijiandaa kuvisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo na kuongeza kipato.

Wakulima wanaovuna ndizi nyingi zilizokomaa wakizipanga kwa uangalifu katika eneo la shamba, tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni au kwenda kwenye viwanda vya usindikaji.

Wakulima wamepakia viazi kwenye viroba baada ya kuvuna, wakijiandaa kuvisafirisha sokoni. Ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani, wa kilimo cha biashara.

Shamba la mapapai lina miti iliyojaa matunda, mengine yakiwa yamekomaa tayari kwa kuvunwa, mengine yakiwa bado machanga hali inayoonyesha ustawi mzuri wa zao hilo la biashara.

Zao la mahindi na tikiti maji limekua vizuri shambani, likionyesha uzalishaji mzuri. Mazao haya hulimwa kwa ajili ya kuuza na kuongeza kipato cha wakulima.

Mkulima akiwa shambani, ameshika ndizi iliyokwisha kuvunwa kwa uangalifu. Akijiandaa kuipeleka sokoni ili kupata kipato, kwani ni zao la biashara linaloleta mafanikio kwa kaya na kukuza uchumi wa eneo.

Wakulima wako shambani wakivuna vitunguu vilivyokomaa, kisha na kuviweka uangalifu ndani ya virobo maalumu, wakijiandaa kwa usafirishaji na uuzaji sokoni.

Wakulima wanavuna zao la viazi shambani kwa mikono, wakikusanya viazi vilivyokomaa kwenye ndoo, huku wengine wakiendelea kuchimba udongo kwa kutumia jembe, katika mazingira ya kijijini yenye mazao mengi tayari kuvuna.

Mazao ya papai yamejaa matunda yaliyokomaa na mengine machanga, yakikua kwa hatua tofauti. Ni zao lenye faida kubwa kibiashara na hutoa mavuno kwa muda mrefu.

Wakulima wanavuna viazi vilivyoiva shambani wakikusanya kwa uangalifu. Viazi hivi ni zao la biashara linalochangia kipato na lishe kwa jamii.

Wakulima wako shambani, wakivuna kahawa kwa mikono yao, wakikusanya zao hilo kwa uangalifu. Hatua muhimu katika mnyororo wa uzalishaji wa kahawa; inayotegemewa sokoni kwa kipato na maendeleo ya kijamii.

Mkulima yupo shambani akiangalia kwa makini kila mmea, akihudumia mazao kwa upendo na bidii, kuhakikisha yanakuwa vizuri kwa lengo la kupata mavuno ya biashara yenye tija.

Wakulima wanapanga nyanya kwa uangalifu kwenye vifaa maalum vya kubebea, wakiziandaa kwa usafirishaji. Hatua ya kuhakikisha ubora na usalama wa mazao sokoni.

Wakulima wanachagua nyanya zilizovunwa kwa uangalifu, wakitenganisha bora kwa ajili ya soko. Ni sehemu muhimu ya maandalizi ya kuuza mazao yenye ubora.

Nanasi zimepakiwa vizuri kwenye gari, tayari kwa kusafirishwa. Mkulima amesimama pembeni akitizama kwa furaha, akionesha mafanikio ya juhudi zake katika kilimo cha biashara, chenye malengo ya soko.

Wakulima wameketi wakichambua mazao kwa makini Wakitenganisha bora na duru, huku jua likiwaangazia upole Wakijiandaa kuuza mavuno yao yenye thamani sokoni.

Wakulima wapo shambani wakichambua na kupakia zao la kahawa kwenye viroba maalumu. Wakiwa makini kuhakikisha ubora wa mazao kabla ya kusafirishwa sokoni.

Mkulima anakusanya ndizi zilizovunwa na kuzihifadhi katika eneo maalumu lililoandaliwa, akihakikisha ubora wa mazao kabla ya kusafirishwa sokoni; ikiwa ni sehemu ya mnyororo wa kilimo cha biashara.

Mkulima anakusanya vitunguu vilivyovunwa shambani, akivipanga kwa uangalifu. Ni zao lenye thamani na biashara, linalochangia pato la mkulima.

Shamba la mipapai limejaa miche ya kijani kibichi yenye matunda yaliyokomaa, ikionyesha matokeo ya juhudi za kulima katika kilimo cha biashara chenye lengo la kuongeza kipato na lishe bora.

Mkulima akiwa shambani ameshika mahindi mkononi mwake kwa ajili ya kuyakagua, huku mahindi mengine yaliyovunwa yameanikwa juu ya turubai kwa ajili ya kukaushwa kabla ya kuhifadhiwa au kuuza.

Nyanya zimepandwa kwenye viroba maalumu baadhi zikiwa tayari zimeiva na nyengine zikiwa bado changa, hali inayoonyesha ukuaji mzuri na matumizi ya mbinu bora za kilimo chenye tija.

Wakulima wanapanga nyanya kwenye kifaa maalumu cha kubebea hali inayoonyesha nidhamu bora ya mavuno

Wakulima wapo shambani wakivuna mahindi wakikata mashina kwa uangalifu na kuyakusanya kwa mpangilio, hali inaonyesha hatua ya mavuno katika kilimo cha biashara chenye malengo ya uzalishaji na soko.

Mbegu zimeota vizuri kwenye makopo, zikiwa na majani ya awali yanaoashiria ukuaji mzuri kabla ya kuamishwa shambani kwa kilimo cha kudumu.

Mimea michanga imeota kwenye vifaa maalumu vya kisasa vya kilimo, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji, kabla ya kupandikizwa shambani; mazingira hayo usaidia mimea kupata virutubisho muhimu na ulinzi dhidi ya wadudu au hali mbaya ya hewa.

Shamba la mapapai limejaa miti yenye matunda makubwa na yaliyokomaa, likionesha jitihada za wakulima katika kilimo chenye tija kinachowaletea chakula na kipato, kwa maendeleo ya familia na jamii.

Mimea ya nyanya imebeba matunda yaliyoiva na mengine bado mabichi, ikionyesha hatua tofauti za ukuaji. Wakulima huzitunza kwa uangalifu ili kupata mavuno bora na ya kudumu.

Mbegu zimeota vizuri kwenye makopo maalumu ya plastiki, zikiwa na majani ya kijani kibichi, tayari kuhamishwa kwenye shamba kwa ajili ya kupandwa na wakulima.

Wakulima wanapanga zao la parachichi kwenye vifaa maalum kwa uangalifu, wakiliandaa kwa usafirishaji kwaajili ya kuuza, zao hili huleta kipato na linahitaji utunzaji mzuri.

Mkulima akichunguza kwa makini akiangalia hali ya matunda na hali ya tunda kwa ujumla kabla ya kuuza sokoni

Shamba la mapapai limejaa miti ya kijani kibichi yenye matunda ya kupendeza, likionesha juhudi za wakulima katika kulima kwa ustadi na kuhakikisha uzalishaji wa chakula na kipato kwa maendeleo yao.

Wakulima wapo shambani wakichambua viazi kwa uangalifu, wakivipakia kwenye vyombo maalumu kwa ajili ya kusafirisha. Wakionyesha mshikamano na bidii katika mandalizi ya mazao kwa ajili ya soko.

Shamba la mipapai lina miti ya matunda, yaliyoiva na mengine bado kukomaa, wakulima hulitunza kwa uangalifu, ili kupata mavuno bora na uendelevu.

Mashine ya kisasa inakata majani kwa kasi na usahihi ikifanya kazi kwa ufanisi katika shamba, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia ya kurahisisha shughuli za kilimo na kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kisasa inakata majani ikikata nyasi kwa kisasa na kufanikisha kazi ya kilimo kuwa ya urahisi na usafi mkubwa

Trekta lipo shambani likikata nyasi kwa kutumia mashine ya kisasa, iliyounganishwa nyuma. Ikifanya kazi kwa kasi na ufanisi, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kurahisisha shughuli za kilimo.

Trekta linafanya kazi ya kulima shamba kwa nguvu na kasi, likiandaa ardhi kwa ajili ya kupanda, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia, kurahisisha kazi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ya kisasa inakata nyasi kwa kasi na ufanisi, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa kwa ajili ya kurahisisha kazi shambani.

Mashine za kisasa, zinafanya kazi ya maandalizi ya shamba kwa ufanisi mkubwa, zikiwa zinalima kusawazisha aridhi na kuondoa mabaki, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia kurahisisha kazi na kuongeza uzalishaji.

Trekta linaendelea kukata majani kwa kasi katika shamba. Likiwa na kifaa maalum kilichounganishwa nyuma. Ikionyesha matumizi ya teknolojia kurahisisha kazi za kilimo ufanisi.

Mashine za kilimo zinaandaa shamba kwa kulima na kuondoa magugu zikiweka mazingira bora kwa upandaji, teknolojia hii huongeza kasi na ubora wa maandalizi ya ardhi.

Trekta linaandaa shamba na kulima udongo kwa nguvu na ufanisi, hatua muhimu ya kuanza kilimo cha kisasa chenye kutumia teknolojia ili kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kukata majani inafanya kazi kwa ufanisi ikisafisha eneo la shamba inarahisisha kazi ya wakulima na kuongeza kasi ya maandalizi ya kilimo.

Trekta linaandaa shamba kwa kulima na kusawazisha udongo, ikisaidia wakulima kujiandaa kwa ajili ya msimu ya upandaji wa mazao kwa haraka na ufanisi.

Mashine ya kilimo inafanya kazi ya kuandaa shamba ikilima na kusawazisha ardhi kwa ufanisi. Hatua ya awali muhimu kwa upandaji wa mazao na kuongeza tija katika kilimo.

Mtambo maalumu unatumiwa kuandaa shamba kwa kulima na kusawazisha ardhi, hii hurahisisha kazi na kuongeza ufanisi katika hatua za awali za kilimo.

Mashine ya umwagiliaji inatoa maji kwa mtiririko mzuri juu ya miche michanga, ikisaidia kuhakikisha unyevu wa kutosha shambani. Hatua muhimu ya kukuza kilimo cha kisasa chenye tija.

Samaki wenye rangi za kuvutia, wanaelea ndani ya maji safi kwa utulivu. Wakiwa katika bwawa maalum la ufugaji. Hali inayoonyesha uangalizi mzuri wa mazingira bora ya malezi ya samaki kwa ajili ya chakula, biashara na mapambo.

Samaki wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi kwenye bwawa maalumu, hali inayoonyesha mazingira ya ufugaji wa samaki kwa ajili ya chakula na biashara.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi, kwenye bwawa la kufugia. Wakihudumiwa kwa lishe na usafi wa mazingira ili kustawi vizuri kwa matumizi ya chakula, mapambo au biashara ya samaki.

Samaki wanaogelea ndani ya maji safi, kwenye bwawa maalumu lililiandaliwa kwa ufugaji. Mazingira yamehifadhiwa vizuri kuhakikisha ukuaji mzuri wa samaki, kwa matumizi ya chakula na biashara.

Samaki wanaogelea ndani ya maji safi kwa utulivu wakionyesha ukuaji mzuri katika bwawa la kufugia, ishara ya malezi bora na kilimo cha samaki chenye lengo la kuongeza lishe na kipato.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi katika bwawa la kufugia, wakionekana wenye afya na urembo, jambo linaloashiria uangalizi mzuri na mazingira bora ya ufugaji.

Samaki wenye rangi za kuvutia, wanaogelea ndani ya maji safi, wakionekana wenye afya, na urembo na kipekee, wanafugwa kwa uangalizi maalumu kwa ajli ya biashara na mapambo.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaogelea ndani ya maji safi wakionekana wenye afya na mvuto wa pekee, wanafugwa kwa ajili ya biashara na mapambo na majini.

Samaki wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa katika bwawa maalumu la ufugaji; hii inaonyesha mazingira bora ya kulelea samaki kwa ajili ya chakula na biashara.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakionyesha afya bora na mazingira mazuri ya ufugaji, hatua inayochangia uzalishaji wa chakula na kipato kwa mfugaji.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakionyesha afya njema na mazingira bora ya ufugaji. Hatua muhimu katika uzalishaji wa chakula na kipato kupitia ufugaji wa kisasa.

Uvuvi wa samaki unafanyika kwa kutumia zana maalum, ndani ya eneo la maji lililodhibitiwa, wakulima wakikusanya samaki waliokomaa kwa ajili ya chakula au biashara.

Mazao mbalimbali ya nafaka ikiwemo mahindi, maharage na ulezi imehifadhiwa kwenye viroba vikiwa tayari kwa mauzo kwa wateja , hali inayoonyesha maandalizi bora ya bidhaa za chakula kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au biashara.

Nafaka za aina tofauti kama: mchele, maharage, ulezi na mahindi. Zimehifadhiwa kwenye viroba vikubwa na kupangwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo, zikiwa na alama za bei na maelezo ya asili kama zao; tayari kwa wateja kuja kuchagua kwa urahisi.

Msitu umejaa miti mirefu inayoinuka juu kwa wingi, chini kukiwa na mtiririko mdogo wa maji safi, hali inayoonyesha utulivu wa mazingira ya asili, na umuhimu wa uhifadhi wa rasilimali za misitu.

Msitu wenye miti mirefu umejipambanua kwa uzuri wa asili, barabara nyembamba ikipita katikati ya uoto, huku mbwa akiwa amesimama akitizama mazingira akionekana kuwa sehemu ya utulivu kwa maeneo ya kijani.

Vichaka vidogo vimezunguka njia nyembamba ambapo watu wanapita kwenye msitu huku milima ikipanda mandhari yenye msitu

Bwawa dogo likiwa katikati, ya mazingira ya asili, limezungukwa na nyasi fupi, na misitu ya miti mirefu, mandhari hiyo inaonyesha uzuri, wa ikolojia ya misitu, na umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji katika maeneo ya misitu.

Miti mirefu imesimama kwa fahari ikizungukwa na vichaka vinavyojaza kijani kibichi, huku barabara ndogo ikijipenyeza katikati ikionyesha njia ya kupita ndani ya madhari ya utulivu ya misitu.

Mimea imeota vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo, hali inayo onesha njia ya kisasa ya kilimo inayo wezesha uzalishaji wa mazao bora katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikuwa kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji badala ya udongo, hali inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo inayowezesha uzalishaji wa mazao bora kwa ufanisi mkubwa.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi ikikua kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji badala ya udongo, hali inayoonyesha ustawi wa mimea kwa njia ya kisasa na yenye ufanisi mkubwa.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu ikikuwa bila kutumia maji hali inayoonyesha kilimo cha usafi na tija kubwa

Mizizi ya mimea imejikita juu ya maji, ikielekea kuzuia kupoteza unyevu hivyo huwezesha kilimo endelevu kwa kutumia mbinu zinazolinda rasilimali za maji na kuongeza mazao kwa ufanisi.

Mimea imestawi vizuri ndani ya kifaa maalumu kisicho na udongo, ikipokea virutubisho kupitia maji safi, ikiwa ni sehemu ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponi, kinachotumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa.

Mbogamboga zenye rangi nzuri, zimeota kwenye kitalu maalumu chenye vifaa vya kisasa vya kunyunyizia maji na virutubisho, zikionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo bila kutumia udongo.

Mbogamboga zimepandwa kwenye kitaru maalumu kwa kutumia mfumo wa maji, badala ya udongo inakuwa kwa kasi kwa msaada wa virutubisho vyao vimiminika katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mboga safi na za kijani zimepandwa kwa mpangilio kwenye vifaa maalumu visivyo na udongo. Zikistawi kwa kutumia mfumo wa maji yenye virutubisho, unaowezesha kilimo endelevu hata katika maeneo yasiyo na ardhi yenye rutuba.

Mimea imeaota vizuri kwenye vifaa maalum vya haidroponi ikikuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo ndani ya mazinngira yaliyodhibitiwa, ili kuhakikisha uzalishaji wa chakula bora kwa wingi.

Mboga zimeota kwenye kifaa maalumu kilichojazwa virutubisho na maji. Zinakua kwa haraka bila kutumia udongo, katika mfumo unaothibitiwa vizuri.

Mimea imeota katika kifaa maalumu cha haidroponi, ikikua bila udongo ikipata virutubisho kupitia maji yanayosambazwa kwa mpangilio maalumu hali inayoonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo chenye tija.

Mmea imeota vizuri juu ya kifaa maalumu kilichobuniwa Kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ikikuwa bila udongo, huku ikipata virutubisho muhimu kupitia maji safi yanayozunguka kwa mpangilio; jambo linaloonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo endelevu.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikua bila kutumia udongo, ikipata virutubisho kupitia maji safi, njia ya kisasa ya kilimo inayoongeza tija na kuhifadhi mazingira.

Mimea imeota vizuri ndani ya kifaa maalum cha haidroponi, ikikua bila kutumia udongo huku ikipata virutubisho muhimu kupitia maji safi yenye mchanganyiko wa lishe kwa ajili ya ukuaji wa araka na wenye tija.

Mimea imeota vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo, hali inaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo chenye tija na endelevu.

Miche imeota vizuri ndani ya vifaa maalumu visivyo na udongo, ikistawi kwa kutumia maji yenye virutubisho, ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo isiyotegemea ardhi.

Mmea huota kwenye kifaa kidogo cha haidroponi, ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo, hali inayoonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo chenye ufanisi na usafi wa hali ya juu.

Mimea yenye afya nzuri, imeota kwenye kifaa maalumu cha haidroponi, ikiwa imestawi bila kutumia udongo katika mazingira ya kisasa ya kilimo cha kutumia maji yenye virutubisho.

Mbogamboga mbalimbali zimeota vizuri ndani ya kitaru maalum, cha kisasa bila kutumia udongo zikikuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu.

Wakulima watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke wako shambani hali inayoonyesha

Ng'ombe wako ndani ya banda la kisasa lenye nafasi, hewa safi na usafi wa hali ya juu. Wakiwa katika mazingira yanayowawezesha uzalishaji bora wa maziwa na nyama kwa kiwango cha kibiashara.

Mkulima wa kike huko shambani akivuna kahawa iliyokomaa kwa uangalifu, akikusanya kwa mpangilio hali inayoonesha ushiriki wa wanawake katika kilimo cha viwanda chenye malengo ya biashara na uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Mazao yamepandwa shambani kwa mpangilio mzuri wa mstari yakionesha usafi, ulinganifu na uangalizi wa hali ya juu. Hali ianyoaakisi mbinu bora na kisasa katika kilimo cha viwanda chenye malengo ya uzalishaji mkubwa.

Mbogamboga zimestawi kwa wingi shambani, zikiwa safi na zenye afya; zikionyesha matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo chenye malengo na uzalishaji mkubwa wa kibiashara.

Uyoga umeota kwenye vitalu maalumu vilivyoandaliwa kwa uangalifu, kila tunda likikua katika mazingira yaliyodhibitiwa. Hali inayoonyesha uzalishaji wa kisasa unaolenga wingi, ubora na usalama wa chakula.

Kuku wengi wapo ndani ya banda kubwa la kisasa lililo jengwa kwa ajili ya ufugaji wa kiwango kikubwa, wapo kwenye nafasi zilizotengwa vizuri wakila chakula kutoka kwenye vyombo maalumu vya kulishia na kunywa maji. Mazingira yanaonyesha uzalishaji wa kisasa wakuku kwa ajili ya biashara.

Mkulima anakagua mazao yaliyo shambani kwa makini. Akihakikisha hali ya mimea ni mizuri na ukuaji wake unakidhi viwango vya kilimo cha kisasa .

Mkulima yupo shambani akikagua zao la nyanya kwa makini akitizama afya ya mimea na ubora wa matunda, hatua muhimu katika kuhakikisha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko la biashara.

Shamba la mananasi yenye mistari iliyo pangwa vizuri, yakiwa na matunda yaliyo komaa, tayari kwa kuvunwa, kuonyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo cha kibiashara.

Shamba la mananasi limejaa mimea iliyosheheni matunda yaliyokomaa, ikionyesha uzalishaji mkubwa unaolenga soko la biashara. ishara ya mafanikio ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Mkulima yupo shambani akikagua kwa umakini ukuaji na afya ya mazao yaliyopandwa kwa wingi, akitathimini hali ya udongo majani na uwepo wa wadudu kwa lengo la kupata mavuno bora na yenye tija kibiashara.

Kahawa zilizovunwa zimekusanywa kwa uangalifu, ikiwa tayari kusafirishwa kwa ajili ya uchakataji viwandani. Ikionyesha mafanikio ya kilimo cha biashara kinachochangia uchumi na ajira.

Mahindi yamestawi kwa wingi na afya shambani, yakiwa kwenye mistari iliyo sawa, yakionyesha juhudi za kilimo cha kisasa, chenye lengo la kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa.

Wakulima wapo shambani wakitekeleza majukumu mbalimbali ya kilimo kwa pamoja, wakiwa kwenye mashamba makubwa yenye mpangilio, ishara ya uzalishaji wa kisasa unaolenga soko la biashara.

Ng'ombe wapo ndani ya banda kubwa wakila chakula kilichoandaliwa kwa uangalifu, wakihudumiwa kwa mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kibiashara, unaolenga uzalishaji wa maziwa na nyama kwa wingi.

Vifaranga vya kuku, wapo ndani ya banda maalumu, lenye mwanga wa kutosha, chakula na maji vimepangwa vizuri, huku mazingira yakiwa safi na salama ,kwa ajili ya ukuaji bora wa vifaranga.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani kati ya mistari ya mimea, ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia kuimarisha kilimo kwa ufanisi na uhifadhi wa maji.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani kwa mpangilio, ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea njia bora ya kuhifadhi unyevu, na kuongeza tija ya kilimo.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani kwa mpangilio sahihi, ikitoa maji moja kwa moja kwenye mashina ya mimea. Kusaidia ukuaji bora na kuhakikisha uzalishaji wa mazao kwa ufanisi.

Mipira ya maji imesambazwa shambani na inamwagalia mimea kwa taratibu, ikisaidia mazao kustawi vizuri katika hali ya jua kali. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kuhifadhi maji na kuongeza uzalishaji.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani ikitoa maji kwa mimea kwa utaratibu wa kudumu. Mfumo huu husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mpira wa maji umesambazwa shambani, ukimwagilia mimea kwa utaratibu. Mfumo huu, husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mipira ya umwagiliaji imewekwa shambani kwa mpangilio, ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mimea ili kuhakikisha unyevu unaendelea na mazao yanakua vizuri hata katika kipindi cha ukame.

Mpira wa umwagiliaji unapewa maji kwa mtiririko wa kudumu kwenye shamba lenye mazao yakinyunyiza kwa usahihi kila mtu, kuhakikisha mimea inapata wenyewe unaohitajika kwa ukuaji mzuri.

Mipira ya maji shambani inamwaga maji kwa utaratibu, ikinyunyizia mimea unyevu wa kutosha ili kuimarisha ukuaji wa mazao bila kutegemea mvua za misimu.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani kati ya mistari ya mazao ikisambaza maji kwa usahihi kwenye mizizi, hali inayoonyesha mfumo wa kisasa wa kuhifadhi maji na kuongeza tija ya uzalishaji.

Mipira ya maji imewekwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikimwagilia mazao kwa ufanisi. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kuhifadhi maji na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani ikitoa maji kwa mpangilio mzuri, huku wakulima wakisimamia kwa makini kuhakikisha mimea inapokea unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri na mavuno bora.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani, yanatoa maji kwa mtiririko kwa uhakika, ikimwagilia mazao yaliyopandwa kwa mstari, jambo linalosaidia mimea kukua kwa afya na kuongeza mavuno.

Mipira ya umwagiliaji imetandwaza vizuri shambani, ikitoa maji kwa mpangilio moja kwa moja kwenye mimea, ikisaidia kulinda unyevu na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani iikitoa maji kwa mtiririko wa kudumu kwenye mashine na mazao, hali inayoonyesha matumizi ya teknolojia kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ustawi mzuri.

Nyasi fupi zimetanda ardhini, Twiga wakiwa wanapita katikati ya eneo la wazi lenye mandhari ya kuvutia, miti mirefu ikiwa imeota kwa mbali hali inayoonyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Nyasi fupi zimesambaa kwenye ardhi tambarare, miti michache ikisimama kwa utulivu, makazi ya watu yakiwa yanaonekana kwa mbali huku milima ikichomoza nyuma kwa mandhari tulivu na ya kupendeza.

Nyasi fupi zimesambaa ardhini kwa uzuri zikizunguka mawe makubwa yaliyopandiana kwa mpangilio wa asili madhari ikionekana ya kuvutia na tulivu, yakiwa na mvuto wa kipekee wa mazingira ya nje.

Mto uliochangamana na nyasi fupi na vichaka vidogo, huunda mandhari tulivu yenye mvuto wa asili, mahali pazuri pa kupumzika na kushuhudia uzuri wa mazingira ya kijani.

Miti imesimama kwa mpangilio wa asili, huku milima ikionekana kwa mbali, muonekano huu wa mazingira huleta utulivu na uzuri.

Eneo la asili lenye nyasi fupi zinazotanda ardhini. Miti michache mirefu iliyosambaa kwa mpangilio wa kawaida na anga la wazi linaloonesha uzuri wa mandhari ya kiasili.

Eneo lenye nyasi fupi limetandaa kwa upana, miti mirefu imesimama kwa mialiko ya asili, huku milima ikionekana kwa mbali ikichora mandhari ya kuvutia yenye utulivu wa mazingira.

Eneo lina nyasi fupi zilizoenea aridhini, miti mikubwa michache imesimama kwa umbali na milima ikionekana kwa mbali, mandhari ya asili yenye utulivu na mvuto wa kiasili.

Eneo lina nyasi fupi miti mingi iliyosambaa pamoja na milima na mabonde inayochangia uzuri wa asili, madhari hiyo ina mvuto wa kijani na utulivu wa mazingira.

Msitu wenye miti mingi ya kijani imezunguka bwawa dogo la maji ikiangaza chini ya mwanga wa jua, ikionyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira ya asili yenye mvuto wa kipekee.

Msitu wenye miti mirefu na minene unaonekana kuzunguka barabara ndogo ya vumbi inayopita katikati. Mandhari hiyo ya asili inavutia kwa kijani kibichi cha miti.

Nyasi fupi zimemea kwa usawa, miti imesimama kwa mtindo wa asili huku milima na mabonde ikionekana ikikamillisha uzuri wa mandhari.

Eneo linalofunikwa na nyasi fupi zilizonyooka, kukiwa na vichaka vya asili vinavyochanganika na mandhari, huku milima ikitanda kwa mbali. Ikiongeza uzuri na utulivu wa mazingira hayo.

Mazingira ya asili yenye miti mirefu, vichaka vya kijani na barabara inayoonekana katikati na nyasi fupi zinazotanda ardhini, yakitoa mandhari tulivu na yakuvutia.

Barabara pana imepita katikati ya nyasi fupi, miti michache ikiwa pembeni. Na kwa mbali milima imechomoza taratibu. Mandhari ikionekana tulivu na yenye mvuto wa asili.

Miamba mikubwa imesimama pande mbili za mkondo wa maji unaopita katikati, huku watu wakitembea pembeni mwa maji, miti michache imesambaa ikikamilisha mandhari ya asili na utulivu.

Mbuzi wako ndani ya banda safi lenye hewa ya kutosha wakila majani, na baadhi wakisimama kwa utulivu wakionesha hali nzuri na malezi bora, na maandalizi ya uzalishaji wa maziwa na nyama.

Mbuzi na kondoo wapo ndani ya zizi kubwa lililojengwa kwa miti, wakiwa wamepunzika, mazingira yanaonekana ni safi yakiongeza juhudi za ufugaji katika kuhakikisha mifugo inatuzwa vizuri katika uzalishaji bora.

Mbuzi wa kiume wamesimama katika eneo la wazi, akionyesha afya na nguvu akihudumu kama sehemu ya ufugaji wa mifugo, unaolenga uzalishaji wa nyama, maziwa na bidhaa nyingine muhimu kwa familia na soko.

Mbuzi wako ndani ya banda safi wakila majani mazingira ni tulivu yakionyesha ufugaji bora, unaolenga ustawi wa mifugo uzalishaji wa maziwa na nyama.

Kuku wako kwenye eneo la kufugia, wakila chakula na kunywa maji kwa utaratibu. Wakiwa katika mazingira safi na salama. Hali inayoonyesha uangalizi mzuri na uzalishaji wenye tija.

Mfugaji amesimama karibu na kundi la bata, akiwatunza kwa bidii ili waweze kustawi na kutoa mazao bora, yanayochangia kipato na lishe ya familia.

Mfugaji amebeba kuku mkononi, huku wengine wakimzunguka katika eneo la wazi. Anaonyesha uangalizi wa karibu wa mfugo wake katika mazingira huru na salama.

Kuku wako bandani wakitembea na kula, wakiwa katika mazingira ya kudhibitiwa, hali inayoonesha mfumo wa kisasa wa ufugaji wa kuku kwa ajili ya mayai na nyama.

Wafugaji wawili wanamwagia kuku chakula kwa mpangilio wakiwa ndani ya banda safi. Wanazingatia lishe bora ili kuku wakue kwa afya na tija ya kiuchumi.

Pakiti zenye picha na majina ya mazao mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikionyesha aina tofauti za mbegu zinazopatikana kwa wakulima wanaohitaji kupanda kwa msimu ujao.

Mbegu zimeota vizuri katika eneo kubwa maalumu, zikiwa katika hatua za awali za ukuaji Kabla ya kuhamishiwa shambani, hali inayoonyesha maandalizi bora ya miche kwa njia ya kilimo chenye tija.

Mbegu zimeota kwenye vifaa maalumu vilivyoandaliwa kwa uangalifu, zikiwa katika hatua za awali za ukuaji, hali inayoonyesha maandalizi bora ya miche kwaajili ya kilimo chenye tija.

Mbegu za mimea zimeota vizuri katika vifaa maalumu, zikiwa katika hatua za awali za ukuaji hali inayoonyesha maandalizi ya kitaalamu ya miche kwa ajili ya kuoandikiza shambani.

Miche ya mazao mbalimbali, imeota vizuri ndani ya makopo, yaliopangwa kwa mpangilio maalumu ikiwa hatua ya awali ya uzalishaji wa mbegu bora Kwa ajili ya kilimo endelevu.

Miche michanga imepandwa shambani kwa mstari, ikikua taratibu katika mazingira yaliyotayarishwa vizuri, hatua ya awali katika uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Pakiti imechorwa picha ya mboga ikiashiria aina ya mbegu iliyondani, inahifadhiwa kwa usafi na ubora tayari kwa kupandwa shambani.

Pakiti za mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa na maelezo ya aina ya zao. Zimehifadhiwa vizuri tayari kwa wakulima wanaotafuta mbegu bora za kupanda.

Miche imeota ndani ya makopo, iliyopandwa kwa utaratibu, ikikua taratibu katika mazingira yaliyodhibitiwa, hatua ya awali ya uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kupandikizwa shambani.

Pakiti zenye picha mbalimbali za mazao imepangwa kwenye rafi kwa mpangilio mzuri. Kila pakiti ikionyesha aina ya mbegu na mazao yanayotarajiwa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo bora.

Paketi imechorwa picha ya kabechi. Ikionesha kuwa ni mbegu bora zilizokusudiwa kwa upandaji. Zikiwa ni sehemu muhimu ya kuanzisha kilimo chenye tija na mavuno mazuri.

Pakiti ya mbegu imewekwa kwa uangalifu, ikihifadhiwa katika hali nzuri, ili kuhakikisha mbegu zinabaki hai, na zenye uwezo wa kutoa mazao bora shambani.

Miche michanga imeota kwa wingi shambani kwenye mistari iliopangwa vizuri, ikionyesha hatua za mwanzo za kilimo bora cha mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hapo baadae.

Miche imeota kwenye vitalu kwa mpangilio maaalumu, ikikua hatua kwa hatua katika mazingira yaliyoandaliwa kwa uangalifu, ili kutoa mbegu bora kwa matumizi ya kilimo chenye tija.

Miche imepandwa shambani kwa mpangilio mzuri ikilenga kukuza mbegu bora zitakazozalisha mazao yenye afya na kuvutia soko kwa matumizi ya kilimo na biashara.

Pakiti imewekwa picha ya mboga ikiwa imefungwa vizuri, ikionesha aina ya mbegu zilizomo ndani, tayari kwa kupandwa shambani ili kutoa mazao bora yenye tija.

Miche michanga imetoa kwenye vifaa maalumu vya kisasa, ikionyesha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu bora kwa ajili ya uzalishaji endelevu.

Mimea michanga imeota kwenye makopo maalumu ya plastiki, yaliyopangwa kwa mpangilo, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu bora.

Mbegu za aina tofauti zimepangwa kwa utaratibu, kila chombo kikiwa na maelezo ya zao husika zinatumika kwa uzalishaji bora kuhudumia shambani.

Pakiti mbalimbali zenye picha mbalimbali za mazao kama karoti, spinachi na hoho. Zimepangwa vizuri zikionyesha aina ya mazao, yatakaopatikana baada ya kupandwa. Hii ni hatua muhimu katika kilimo bora na cha kisasa.

Miche ya mazao imeota shambani katika mistari iliyopangwa vizuri, ikiwa na rangi ya kijani kibichi kuashiria afya nzuri ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umepaliliwa vyema na mazingira ya shamba ni safi, yakionyesha hatua za awali za kilimo bora cha mbegu.

Shamba limejaa mimea ya mahindi madogo yaliyoota kwa mstari yakiwa katika hatua za awali za ukuaji, ishara ya maandalizi ya uzalishaji wa mbegu bora kwa msimu ujao wa kilimo.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu kwa uangalizi wa karibu, ikikua katika mazingira yanayodhibitiwa, mbegu hizi hutaarishwa kwajili ya kupandwa kwenye mashamba makubwa.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao yamesimama kwa mpangilio, yakitumika kuhifadhi wanyama kwauangalizi wa karibu, ikiwa ni sehemu ya miundombinu ya huduma bora za mifugo kwa afya na ustawi wao.

Mbwa amelala sehemu ya banda lenye uwazi, akiwa katika eneo la kutunzwa. Mazingira ni safi na salama kwa afya ya mnyama.

Daktari wa kike na wakiume wanatoa huduma ya tiba kwa mbwa, wakimkagua kwa makini na kumpa matibabu stahiki, wakiwa katika kiliniki ya mifugo yenye vifaa tiba vinavyokidhi mahitaji ya afya ya wanyama.

Mbwa wamewekwa kwenye mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa nyavu, akiwa salama na yakiwa na nafasi ya kutosha. Hali inayoonyesha utunzaji bora na usafi katika mazingira ya huduma za mifugo.

Mbwa anaoshwa kwa uangalifu ili kudumisha usafi na afya yake. Zoezi hili ni sehemu ya huduma muhimu za matunzo ya wanyama.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao kwaajili ya kuhifadhi au kutunza wanyama. Yamejengwa kwa uangalifu kwa matumizi na huduma za mifugo.

Mbwa amesimama kwenye banda lililowazi, akipumzika kwa utulivu huku akiangalia mazingira. Akihitaji uangalizi wa kiafya na lishe bora kama sehemu ya huduma muhimu za mifugo.

Ndege ameketi juu ya tawi la mti kwa utulivu, akiwa katika mazingira ya asili, hali inayoonyesha uzuri wa maisha ya porini na uhifadhi wa viumbe hai mwituni.

Twiga wanakaribia watalii waliosimama karibu wakilishwa chakula kwa utaratibu; hali inayoonyesha muingiliano wa karibu kati ya binadamu na wanyama wa porini katika mazingira salama.

Viboko wapi ndani ya maji wakiwa wametoa nyuso zao juu ya uso wa maji, wakipumzika kwa utulivu hali inayoosha maisha yao ya asili, katika mazingira ya porini yenye utulivu na usalama.

Twiga yupo porini akichuma majani ya juu kutoka kwenye miti. Mwili wake ni mrefu na utulivu wake, vinaendana na mazingira ya asili anayoishi.

Ndege ameketi juu ya tawi la mti akitizama mazingira kwa utulivu huku upepo mwanana ukipulizaa manyoya yake, ikionyesha utulivu wa asili na uzuri wa wanyama wanaoishi kwa kufungamana na mazingira yao.

Ndege amekaa juu ya nyaya za umeme akitizamia mazingira kwa makini, huku akihifadhiwa katika eneo la asili na kuonesha tabia zake za kawaida.

Maji mengi yamejaa kwenye ziwa dogo, Ndege wa porini wakiwa wameketi pembezoni wakitafuta chakula, huku nyasi fupi zikitapakaa kandokando ya maji, zikionyesha mandhari au asili ya wanyama wa porini.

Gari la watalii limesimama karibu na kundi la tembo wanaozunguka katika mbuga ya wanyama, wengine wakifurahia mandhari ya porini na kuangalia tembo hao, kwa utulivu bila kuvuruga.

Nyoka wapo katika eneo la kufungwa wakidhibitiwa kwa uangalifu katika mazingira yaliyowekwa mahususi ili kuhifadhi usalama, na kuendeleza utafiti wa maisha yao ya asili.